Sahani la chakula linalojulikana kama biryani likona rojo, viazi, kabeji. Wali ulio rangi ya manjano, kachumbari.

Sahani leupe lililo na samaki, andazi, mbaazi, mayai, viazi tamu, tende, kiazi, sambusa. Kando ya chakula hicho kuna uma.

Ng'ombe mweusi aliyefungwa nyororo anaonekana kukamuliwa maziwa yanayoingia kwenye ndoo, mengine yamemwagika chini na mtu aliyevaa kofia nyeupe na samawati.

Mtu aliyevaa barakoa anatembea. Mwanamke aliyekaa kwenye kiti chekundu anakaanga viazi, bajia na sambusa. Wanaume wanne wanaonekana kusimulia, mmoja amekalia pikipiki. Kuna magari matatu moja manjano, jeupe na tukutuku nyuma.

Sahani sita juu ya meza ziko na sambusa mbili mbili, limau moja moja. Zimechorwa. Kuna mtu anaonekana amekaa kando.

Vyakula vitamu kwa meza. Mishakiki, viazi tamu, sambusa. Sahani mbili, moja kubwa lililo na tomato na cucumber .